Taswira ya kweli na vipengele vya kidigitali ikionyesha dhana ya kujifunza mtandaoni au elimu ya kidigitali. Katika picha, mikono ya mtu inaonekana ikitumia kompyuta mpakato iliowekwa kwenye meza ya mbao. Mtu huyo amevaa shati la rangi ya nyepesi.

Mtoto msichana mdogo akionekana kutoka mgongoni ameketi kwenye kiti chekundu mbele ya komputa mpakato. amevalia fulana yenye mistari ya rangi mbali mbali kwenye skrini ya komputa kuna mwalimu au mwanamke mwingine akionekana akifundisha au akiongea.

Mvulana mdogo mwenye nywele fupi zilizonyolewa akiwa ameketi kwenye meza ya mbao na anatazama kompyuta mpakato iliyo mbele yake. Amevaa sweta ya rangi ya kijivu. Kwenye meza, mbali na kompyuta mpakato, kuna kipanya cha kompyuta, daftari lililofunguliwa kwa spirali, kifutio, rula na penseli.

Simu ya mkononi yenye nebo ya Google classroom ikiwa imewekwa mbele ya skrini kubwa ya kompyuta au kifaa kingine cha kieletroniki. Kwenye skrini ya simu nebo ya google classroom inaonekana wazi, ubao wa kijani kibichi wenye framu ya njano na mchoro mweupe wa mtu akiwa amesimama mbele ya ubao

Wanaume watatu wakiwa wamekaa kwenye meza ndefu wakiangalia kompyuta ndogo. Wanaonekana wamejishughulisha na kazi au kujifunza kitu kwenye kompyuta. Mtu wa katikati amevaa shati la mistari ya bluu na nyeupe na ana headsets masikioni mwake akionyesha anaweza kuwa anatumia simu au analishiriki katika mkutano wa mtandaoni.

Darasa la kompyuta ambapo watu wazima kadhaa, wamekaa mbele ya kompyuta zao, na wamenyoosha mikono juu, wakionekana kujibu swali au kuuliza swali au kushiriki kikamilifu katika somo. Mkufunzi au mwalimu anaonekana akisimama mbele ya darasa, karibu na skirini kubwa na projector .

Mchoro unaonyesha mtu akifanya kazi au akijifunza mtandaoni. Mikono miwili inaonekana ikiandika kwenye kibodo cha kompyuta ndogo nyeupe. Juu ya skrini ya kompyuta ndogo, kuna dirisha ikibuzi lenya picha ya mwanamke akitabasamu, likionyesha mkutano wa video au darasa la mtandaoni.

Mwanaume akifanya kazi kutoka nyumbani au ofisini, akitumia vifaa mbalimbali vya kielektroniki, na anahudhuria mkutano wa mtandaoni amevaa visikizi vya masikio na miwani, akionyesha kuwa yuko makini.

Msichana mdogo mwenye nywele fupi akitabasamu na kuonekana kwenye furaha akiwa amejikita kwenye masomo yake. Ameketi kwenye meza na anaandika kwenye daftari lake kwa penseli ya njano. Mbele yake kuna kifaa kinachoonekana kama kompyuta ndogo au kompyuta mpakato ambayo anaiangalia.

Kijana wa kiume ambaye anaonekana kua mwanafunzi, akiwa ameketi kwenye dawati katika maktaba au chumba cha kusomea. Amevalia shati lenye miraba nyekundu na nyeupe, juu ya fulana ya kijivu. Anashika kalamu, na anaandika kwenye daftari lililowekwa mbele yake.

Mtu akitumia kompyuta mpakato iliyo wazi huku vidole vyake vikiwa juu ya kiibodi akionekana kuandika au kufanya kazi. Skrini ya kompyuta inaonyesha maneno online learning masomo ya mtandaoni na picha ya kofia ya kuhitimu, pamoja na kitufe cha login na kuingia cha password .

Mchoro wa mtoto ambaye anaonekana kuwa mvulana, akiwa ameketi mbele ya kompyuta ya nyumbani, na anashiriki katika darasa la mtandao au mkutano wa video. Kwenye skrini ya kompyuta kuna madirisha mengi yanayoonyesha washiriki tofauti.

wasichana watatu wa umri tofauti wamekusanyika karibu na kompyuta mpakato ilyowekwa mbele yao wote wanaonekana wamejikita kwenye kinacho endelea kwenye skrini ya kompyuta hiyo, msichana wa kushoto ana nywele ndefu za rangi ya dhahabu na amevaa jaketi ya kijani kipichi juu ya flanda ya rangi ya chungwa.

Mtoto ambaye anaonekana kuwa msichana akiwa ameketi mbele ya kompyuta mpakato na anatumia kibodi. Mtoto huyo anaonekana kutoka ubavu wake wa kulia akiwa amevaa fulana ya rangi ya kijani kibichi na labda suruali au jumla yenye mikanda inayokwenda mabegani.

Wanawake wawili vijana waiwa wamejikita katika kazi zao za kompyuta ndogo. Katika mazingira yanaonekana kama ofisi, chuo kikuu au kituo cha mafunzo. Mwanamke aliye mbele ana nywele ndefu nyeusi, amevaa shati lenye muundo wa kijometria meusi na meupe. Amevaa vipokezisauti masikioni meupe na ana kalamu mkononi na anaandika kwenye daftari.

Mwanamke mwenye nywele fupi za dhahabu, akitabasamu na kutazama kamera, huku akiwa ameketi kwenye meza, na kutumia kompyuta mpakato, amevaa suti la blue iliokolea, na saa ya dhahabu, mkononi mwake.

Mtu amelala chini akitumia kompyuta mpakato, iliyo wazi kifuani pake. Picha imejaa taswira ya kidijitali na miunganisho ya data , inayotoka kwenye laptopu, na kuelekea kwenye macho ya mtu huyo, pamoja na kuenea angani.

Msichana mdogo mwenye nywele ndefu nyeusi na bendi la nywele la pingi, akiwa ameketi kwenye dawati la mbao na kutazama skirini ya kompyuta. Anaonekana akicheka au akitabasamu, akionyesha furaha au umakini anapojifunza au kuwasiliana mtandaoni.

Skrini ya komputa yenye dirisha la command prompt lililofunguliwa. Dirisha hilo lina mandhari nyuma nyeusi na maandishi meupe. Ndani ya dirisha kuna amri ya trace route ikifuatilia njia ya mtandao kuelekea tovuti.

Mchoro inayoelezea dhana ya kujifunza mtandaoni au elimu ya kidijitali. Mandhari ya picha ni giza blue nyeusi na kuna umbo la rangi nyekundu au chungwa linaloinuka kutoka kulia chini likionyesha labda ukuaji au maendeleo.

Mchoro unaonyesha dhana ya e-learning au elimu mtandaoni. Kuna kompyuta mpakato kubwa ambaye skrini yake inaonekana kama ulimwengu mdogo wa elimu ikiwa na majengo yanayofanana na vyuo au maktaba, vitabu na sana za kujifunzia.

Mwanamke mwalimu akifundisha au akiwasilisha somo kupitia mkutano wa video au kurekodi, ameketi mbele ya ubao mweusi na ukuta wa matofali akivalia kipazi sauti na ana tabasamu usoni mwake. Anapunga mkono kuelekea kamera iliyo mbele yake.

Kompyuta mpakato iliyowashwa ikiwa na neno online education kwenye skrini yake. Skrini ina maandhari yenye rangi tatu tofauti; buluu , kijani iliyokolea na waridi hafifu, na pia kuna penseli ya manjano ikiegemea upande wake wa kulia

Mwanamke mchanga wa kiafrika mwenye ngozi nyeusi na nywele zilizofungwa nyuma amevalia vazi lenye rangi ya machungwa nyekundu, lenye michoro ya dhahabu au rangi nyingine angavu. Ameegemea kwenye ukuta wenye rangi, udongo au matofali na anaonekana akitumia kompyuta ndogo.

Wasichana wawili wachanga wakiwa wameketi kwenye dawati la darasani na wanashirikiana kutumia kompyuta kibao. Msichana mwenye nywele nyeusi ndefu upande wa kushoto anaonekana akimwelekeza au kueleza kitu msichana mwenye nywele za dhahabu upande wa kulia.

Mchoro wa kidijitali unaonyesha dhana ya elimu ya mtandaoni au mkutano wa video. Kitu kikuu kwenye picha ya kompyuta mpakato iliyo wazi. Ndani ya skrini ya kompyuta hiyo, kuna mwalimu au mzungumzaji akitoa mada.

Meza ya kazi au ya kusomea iliyojaa vifaa vya masomo na kompyuta mpakato. Mtu anaonekana akiwa anatumia kompyuta hiyo huku mkono wake mmoja ukishikilia daftari ndogo lenye maandishi na mkono mwingine ukiandika kwenye daftari kubwa la sipirali.

Msichana mdogo mwenye nywele zilizosukwa rasta na kupambwa kwa shanga za zambarau na nyeupe akijifunza au kufanya kazi za shule. Ameketi kwenye meza ya mbao na ameshikilia penseli akiandika au kuchora kwenye karatasi au kitabu kilicho mbele yake.

Mkono umeshikilia simu ya mkononi mbele ya skrini kubwa pengine televisheni au projekta. Skrini ya simu inaonyesha tovuti au programu ya nadi yenye kichwa cha habari transforming the way people learn na connecting learners and expert in more than 3000 plus subjects . Kuna picha ya mwanamke mwenye miwani akitabasamu. Nyuma ya simu skrini kubwa pia inaonyesha tovuti inayofanana.

Mtu anatumia kompyuta mpakato kwa ajili ya kujifunza au kuhudhuria somo la mtandaoni. Mtu huyu amevalia visikizi vya masikio nyeupe na anaonekana kutoka upande wa nyuma wa kulia akiwa ameshika kikombe cha rangi ya pinki.

Mtoto mdogo huenda msichana akiwa ameketi kwenye meza na kompyuta mbele yake labda akifanya masomo ya mtandaoni au akiangalia kitu fulani kwenye kompyuta. Mtoto huyu ana nywele alizosuka rasta na anaonekana ana umri wa shule ya msingi. Amevaa sweta ya rangi ya kijani kibichi.

Kundi la wanaume wanaoonekana kuwa vijana, wakiwa wamekusanyika karibu na meza, wakifanya kazi kwenye kompyuta zao ndogo. Wanaonekana kuwa katika mazingira ya ofisi, kituo cha ubunifu, au chuo kikuu. Wengine wao wamevalia shati za kawaida.

Mchoro wa kidijitali unawakilisha dhana ya elimu ya kisasa na kujifunza kwa kutumia teknolojia. Ipo katikati ya picha ikiwa wazi na kuonyesha picha ya uchangamfu ya wanafunzi na mwalimu ndani ya darasa.

Wasichana wawili wadogo wenye nywele ndefu yenye rangi ya kahawia njano wote wakitabasamu na kuangalia kamera. Wameketi kwenye meza ya mbao na kompyuta mpakato imewekwa mbele yao. Msichana wa kushoto amevaa sweta ya rangi ya waridi iliyokolea na msichana wa kulia amevaa shati ya waridi isiyo kolea.

Darasa au kituo cha kujifunzia ambapo watoto wanajifunza kutumia kompyuta ndogo. Katikati ya picha kuna mwanamke mzima labda mwalimu au msaidizi akimsaidia msichana mdogo ambaye ameketi mbele ya kompyuta ndogo na anachapa. Mwanamke huyo ana tabasamu usoni akionyesha utulivu na urafiki.

Mchoro unaonyesha dhana ya masomo ya mtandaoni au kazi kutoka nyumbani. Katikati kuna skrini kubwa ya kompyuta inayofanya kama dirisha la masomo. Ndani ya skrini kuna mwanamke akitoa mada akieleza mkono mmoja juu na kushikilia karatasi nyingine, kuashiria mwalimu au mzungumzaji.

Matumizi ya teknolojia hasa kompyuta kibao kwa ajili ya kujifunza mtandaoni. Picha inaonyesha mikono ya mtu akishikilia kompyuta kibao miguu ya mtu huyo iliyovaa suruali ya rangi ya kahawia na viatu vinaonekana nyuma kidogo ikionyesha labda amekaa kwenye kiti au sofa.

msichana mdogo akiwa ameketi kwenye sofa na kutumia kompyuta mdogo amevaa vijo vya sauti vyeuzi na anatabasamu la furahaa na ya kupendeza akionyesha anafurahi kile anachokifanya kwenye kompyuta hicho

Watu wawili wakiangalia kompyuta ya mezani yenye skrini kubwa. Skrini inaonyesha over view dashboard ya programu au mfumo unaoitwa film . Dashibodi hiyo inaonyesha takwimu mbalimbali kama vile idadi ya matukio.

Dhana ya kujifunzia kwa njia ya mtandaoni. Katika picha hii kuna kompyuta mkononi iliyo wazi na neno E-learning limeandikwa kwa herufi kubwa kwenye skrini yake. Nyuma ya kompyuta kuna michoro ya picha za kidijitali inayounda sura ya kichwa cha kibinadamu.

Kikundi cha watu labda wanafunzi au washiriki katika mkutano au warsha ya teknolojia inayoitwa Tech Camp. Wengi wao wameelekeza migongo yao kwa mtazamaji wakiwa wamekaa kwenye meza na kompyuta mpakato mbele yao.

Chumba cha kulala kidogo ambacho kimepangwa vizuri kinacho fanana na chumba cha hosteli ya wanafunzi au mabweni. Kuna kitanda cha ghorofa chenye fremu nyeusi ya chuma upande wa kulia wa picha. Kitanda cha chini kinaonekana kidogo kikiwa na blanketi yenye rangi nyepesi.

Sehemu ya kitanda kilichopangwa vizuri, labda katika chumba cha hoteli au chumba cha kulala cha kisasa. Kati ya vitu vinavyoonekana wazi, mito miwili yenye mistari ya rangi ya kahawia ikiwa imewekwa juu ya shuka nyeupe safi.

Chumba chenye vitanda vinavyoonekana kutumika kwa malazi ya watu wengi labda katika hosteli, bweni au chumba cha kulala cha kikundi. Kuna vitanda viwili vinavyoonekana wazi. Upande wa kulia kuna kitanda cha ghorofa chenye fremu ya chuma nyeusi na nguo za mbao za rangi ya kahawia iliyokolea.

Ukumbi mkubwa wa mikutano au tamasha, ukiwa na viti vingi vya rangi nyekundu, vilivyopangwa kwa safu na ngazi. Ukumbi una balkoni ya juu inayojitokeza, iliyopambwa kwa rangi ya blue na nyeupe, ikitoa mwonekano wa juu au eneo la mbele.

Darasa kubwa lililojaa wanafunzi walioketi kwenye madawati yao wengi wao wakiwa wamevalia sare za shule za rangi ya buluu. Wanafunzi wanaonekana kuwa katika hali ya mtihani au darasa wakizingatia au wakiangalia mbele. Mwanume mmoja mzee ambaye anaonekana kuwa kiongozi au msimamizi amevaa suti ya kijivu.

Chumba cha kulala chenye vitanda vya ghorofa vinne vya chuma vya rangi ya bluu. Kila kitanda kina godoro jeupe na baadhi ya vitanda vina matandiko au nguo zilizoning'inia. Kuna watu wawili wamelala kwenye vitanda vya chini. Mmoja upande wa kushoto na mwingine upande wa kulia.

Chumba cha kulala kinachoonekana kuwa cha hoteli au nyumba ya wageni. Katika chumba hicho kuna vitanda viwili vilivyotenganishwa vyote vikiwa na shuka za rangi ya kijani kibichi na taulo nyeupe zilizokunjwa juu yake. Juu ya kila kitanda, kuna chandarua cheupe kilichoning'inia.

Darasa tupu lenye madawati na viti vilivyopangwa vizuri. Madawati ni ya rangi ya kijivu na viti vina rangi tofauti kama nyekundu, kijani na buluu na kuna madirisha makubwa yanayoruhusu mwanga mwingi kuingia darasani.

Chumba chenye vitanda viwili vikiwa na mwonekano rahisi na safi. Labda chumba cha hosteli, bweni au chumba cha wageni chenye vitanda viwili. Kuna vitanda viwili vyeusi vilivyotenganishwa na chuma, vikiwa na magodoro na shuka za rangi ya bluu au kijivu chepesi.

Chumba cha kulala kilichopangwa vizuri kinachoonekana kuwa cha wanafunzi au watoto wawili labda katika bweni au nyumbani. Kuna vitanda viwili vyeusi vya mbao kila kimoja kikiwa na godoro na mashuka tofauti. Kitanda cha kushoto kina mashuka mekundu na meusi.

Chumba kidogo au rahisi kinachotoa mahali pa kulala na eneo dogo la kufanyia kazi au kusomea kinachofaa kwa mtu mmoja, kinaonekana kuwa chumba safi na chenye mpangilio. Mwanga unaingia chumbani kutoka upande wa kushoto au juu.

Chumba chenye kitanda cha gorofa cha mbao, kitanda cha gorofa kina ngazi za kawaida na juu yake kuna godoro lililofunikwa kwa kitambaa cha rangi ya zambarau. Chini yake kuna godoro lingine lililofunikwa kwa shuka au blanketi yenye michoro na maua ya mto wenye mchoro wa mistari.

Darasa tupu au chumba cha mihadhara likiwa na viti na meza zilizopangwa kwa utaratibu. Kuna safu nyingi za meza ndogo ya rangi ya nyeupe na viti vya rangi ya buluu. Kila meza ina kiti chake, vikiwa vimepangwa kuelekea mbele kuashiria mwelekeo wa mwalimu au ubao.

Ukumbi mkubwa wa miabara au darasa ukiwa tupu bila mwanafunzi au mwalimu. Kuna viti vingi vya mbao vilivyo pangwa kwa safu zinazo panda juu kuelekea nyuma ya ukumbi zikifanana na viti vya ukumbi vya sinema au jumba la tamasha.

Ukumbi mkubwa wa mitihani au chumba cha kufanyia mtihani amabapo wanafunzi au watahiniwa wengi wamekaa na kufanya mitihani. Kuna idadi kubwa ya watu wazima waliokaa kwenye viti na madawati wakiangalia mbele wakionekana wamejishughulisha na kufanya mtihani.

Kundi la vijana wakifanya mazoezi au kucheza mchezo wa mpira wa miguu kwenye uwanja wenye nyasi ya kijani kibichi. Watu hao wamevaa nguo za michezo za rangi tofauti. Baadhi wakiwa na fulana nyeupe, buluu na nyekundu, wametawanyika kwenye uwanja na wengine wanaonekana wakiwa wamekusanyika kidogo.

Mchezo wa mpira wa kikapu unaendelea ndani ya uwanja. Wachezaji kadhaa wanaonekana uwanjani, wakiwa wamevaa jezi za timu mbili tofauti. Moja ina jezi ya rangi ya bluu na nyekundu, na nyingine ina jezi ya rangi ya chungwa na nyeupe.

Chumba kinachoonekana kubwa bweni so chumba cha kulala cha wanafunzi au watoto. Kuta zote za chumba zina rangi ya njano iliyokolea na sakafu pia ina rangi ya njano. Kuna vitanda viwili vya ghorofa upande wa kushoto na kulia wa picha, kila kimoja kikiwa na magodoro na mashuka meupe au yenye michoro hafifu.

Kijana wa kiume, akiwa ameketi kwenye sofa jeupe na kisasa ndani ya maktaba, amevaa shati la buluu, fulana nyeupe ndani na suruali nyeusi, amejikita kusoma kitabu alichokishika mikononi mwake. Nyuma yake na pande zake, kuna rafu kubwa zilizojaa vitabu vingi zikipanda hadi juu.

Mwalimu mwanamke mwenye nywele ndefu zilizosokotwa, akiwa ameketi karibu na msichana mdogo darasani. Mwalimu amevaa shati la jeans ya rangi ya blue , anamwangalia msichana huyo na anaonekana akimsaidia au kumfundisha kitu kwenye kompyuta kibao, wanayoshikilia pamoja.

Wanawake wawili katika chumba, pengine kliniki, ofisi au maabara. Mwanamke mmoja mwenye nywele ndefu za rangi ya dhahabu na amevaa shati la miraba, amesimama akimwelekeza kitu kwenye skrini ya kompyuta mpakato kwa kidole chake. Anaonekana akimsaidia au kumpa maelekezo mwanamke mwingine aliyeketi.

Mtu ambaye anaonekana kuwa kijana akiwa ameketi mezani na kitabu kikubwa kikiwa wazi mbele yake. Mtu huyo amaevaa fulana ya rangi ya kijani kibichi. Mikono yake imewekwa juu ya kurasa wazi za kitabu; ikionyesha kuwa anasoma au anajiandaa kusoma. Uso wa mtu huyo hauonekani.

Wanaume wawili wakiangalia simu ya mkononi pamoja wakiwa Wameketi kwenye meza. Mwaume upande wa kushoto anaonekana kuwa mtu mzima. Amevalia fulana nyekundu na kitambulisho shingoni. Ana nywele fupi nyeusi na ndevu zilizo Nyolewa vizuri.

Mwanamke akitumia kifaa cha kompyuta kinachohusiana na braille akionyesha uwezekano wa kuwa ana ulemavu wa macho. Amevaa shati la rangi ya kijani kibichi na ana kofia za masikioni nyeupe zilizounganishwa na kifaa. Mikono yake imewekwa kwenye kibodi na kidole chake cha kulia kinaonekana kikiwa kwenye safu ya visukumo vya braille .

Watu watano wakiwa wamesimama mbele ya jengo lenye nembo ya icexpress na jumping kids . Mwanaume mmoja mrefu mweusi amevaa fulana ya rangi ya kijani iliyokolea na kaptura fupi nyeusi na ana miguu bandia. Amekunja mikono yake kifuani na anaonekana mwenye kujiamini.

Mkono wa mtu ukiwa na vidole vinne, vikiwa vimeelekezwa chini na kugusa karatasi iliyo na maandishi ya braille . Karatasi hiyo inaonekana kuwa sehemu ya kitabu au hati inayofungwa kwa spraille nyeusi chini. Juu ya karatasi kuna safu nyingi za nukta ndogo zilizoinuka ambazo huwakilisha herufi.

Kundi la vijana labda wanafuzi wakiwa wamekaa mbele ya kompyuta ya mezani wakichapa kwenye kibodi . Mwanga wa jua unaangaza kutoka upande wa kushoto ukifanya picha ionekane kuwa na joto na angavu. Katikati ya picha kuna msichana mwenye tabasamu angavu.

Wasichana watatu wadogo wenye furaha wakikumbatiana na kutabasamu kwa upendo. Kutoka kushoto kwenda kulia, wa kwanza ana nywele nyeusi zilizo nyolewa na amevaa shati ya jinsi la rangi ya buluu. Wa pili katikati ana nywele ndefu za rangi ya dhahabi, na anatabasamu pana sana linalo onyesha meno yake yote.

Kundi la watoto na mwanamke mzima wakiwa wamekaa sakafuni, katika mazingira ya maktaba. Nyuma yao kuna rafu zilizojaa vitabu, likionyesha wazi eneo hili ni maktaba. Mwanamke huyu amevaa shati la bluu na miwani, na anaonekana akiwasomea watoto kitabu kikubwa alichokishika mkononi mwake.

Msichana mwenye miwani na nywele zilizofungwa, akionekana akitabasamu, akiwa ameketi kwenye meza. Mbele yake kuna vikombe vyenye penseli na vifaa vya kuchora. Nyuma yake kuna dirisha kubwa linaloonyesha mmea na miti.

Binti mdogo mwenye tabasamu la kupendeza usoni akinyoosha mikono yake iliyopakwa rangi mbali mbali. Binti huyu anaonekana kuwa na sifa za sura zinazofanana na watu wa walemavu, akionyesha furaha na bashasha nyingi. Amevaa fulana ya rangi ya waridi.

Mwanamke na msichana mdogo wakiwa wameketi chini kwenye mkeka wenye rangi mbalimbali na wakisoma kitabu. Mwanamke huyo mwenye nywele ndefu zilizofungwa mkia wa farasi amevaa fulana ya pinki na suruali nyeusi anamwonyesha msichana mdogo kitu fulani kwenye kitabu.

Mwalimu mmoja mwanamke akishiriki katika shughuli ya darasani na watoto. Mwalimu anaonekana akitabasamu na amevaa sweta ya kijani kibichi, juu ya shati jeupe. Anaonekana akiwapungia mikono watoto. watoto wawili wanaonekana wakiinua mikono yao juu kwa furaha na kushiriki kikamilifu katika shughuli hio.

Wanawake walili labda mama na binti wakiangalia kompyuta mpakato pamoja. Mwanamke kijana ambaye anaonekana kuwa binti, amekaa mbele ya kompyuta mpakato na amevaa vipokea sauti vya masikioni vya rangi ya fedha. Ana tabasamu kubwa usoni mwake na anaonekana kuwa na furaha nyingi.

Mvulana mdogo mwenye tabasamu pana amevaa shati la shule la rangi ya buluu na kaptura akiwa ameketi kwenye kitanda karibu naye kuna miguu bandia miwili ya rangi ya kahawia iliovalia viatu na pia kuna mikonjo miwili imesimama kando

Mtoto mdogo pengine wa umri wa shule ya chekechea au darasa la chini akiwa ameshika masikio yake kwa mikono yote miwili na uso wake kuonyesha hisia ya usumbufu au maumivu. Macho yake yamefumbwa au yamekunja uso na inaonekana kama anajaribu kujikinga na kelele au sauti kubwa.

Wanaume wawili ndani ya chumba cha kupumzika chenye mwanga wa kutosha. Mwanaume wa kwanza upande wa kushoto ameketi kwenye sofa ya kijivu, amevalia kofia nyekundu na nyeupe, koti la hudi la rangi ya waridi na suruali ya kijivu. Anashika ubao mweupe mikononi mwake na anaonekana akiandika au kuchora juu yake.

Mwanaume kijana akiwa ameketi kwenye kiti cha magurudumu akifanya kazi kwenye kompyuta mpakato iliyowekwa juu ya meza ya mbao, amevalia shati ya rangi ya njano angavu. Mkono wake wa kushoto uko kwenye kibodi cha kompyuta, huku mkono wake wa kulia ukiwa ameshika kalamu na anaonekana akiandika kwenye daftari au karatasi.

Watu wawili, mwanamke na kijana mmoja, wakiwa wamekaa kwenye meza nyeupe ndani ya chumba chenye mwanga. Mwanamke upande wa kulia ana nywele fupi zenye rangi ya dhahabu na amevalia shati la kijani lenye michoro ya majani.

Mtoto mvulana mwenye nywele nyeusi zilizosimama juu akiwa amevalia fulana ya bluu yenye picha ya fuvu na mifupa iliyovuka pengine lebo ya maharamia. Mtoto huyu amejikunja kidogo na anaonekana akitafakari au akizingatia kwa makini kadi moja ya kujifunzia hesabu.

Mikono ya mtoto ikijishughulisha na vyombo vya kucheza vya plastiki vyenye rangi mbalimbali. Vyombo hivi vinaonekana kuwa vidogo, vya mviringo na vyenye vifuniko. Rangi zinaonekana ni pamoja na njano, kijani kibichi, bluu, samawati na labda chungwa na pinki.

Mwanamke mwenye nywele ndefu za rangi ya dhahabu na miwani meusi akiwa amevaa fulana ya kijani kibichi akionekana akimsaidia au kucheza na mtoto mvulana. Mwanamke anatabasamu usoni akimwangalia mtoto.

Kichwa cha mtoto ikionyesha kifaa cha kusaidia kusikia kilicho wekwa nyuma ya sikio lake. Mtoto ana nywele zilizo nyolewa fupi. Mbele yake kwa mbali na nje ya fakasi kuna mtu anaye fundisha au kukaa kwenye meza darasani au chumba cha masomo.

Binti mdogo ambaye anaonekana kuwa na ulemavu wa kimwili, na amekaa kwenye kiti cha magurudumu, akifurahia somo la uchoraji au shughuli ya sanaa. Binti huyo amevaa fulana ya blue isiyokolea, na aproni ya njano ,na ana tabasamu usoni ,akionyesha furaha na kujihusisha kikamilifu na shughuli ambayo anapewa na mwanaume.